Waendesha baiskeli wawili, wakiendesha baiskeli ya Tandem yenye rangi nyekundu, wakiwa wamevaa sare za Kenya na kofia za usalama. Wanaendesha kwenye barabara iliyozungukwa na mimea au vichaka.

Jengo la kisasa lenye gorofa mbili. Ya chini ina mlango mkuu ambao una madirisha yenye milango ya chuma. Ya juu ina balkoni pana yenye reli nyeusi ya chuma. Limejengwa kwa mawe na lina paa la rangi ya kahawia.

Kituo cha kusikia cha Dechi kinaendeshwa na jumuia ya Kenya ya watoto viziwi. Shirika lisilo la kiserikali linatojitolea kuendea na kutetea watoto viziwi, kuhakikisha wanapata elimu, huduma za afya na fursa sawa.